Mwanadada huyu ambaye anaonekana anatabasamu huku amepenya meno anaongea kwenye mikrofoni na anaonekana kuwa anaongelesha kundi la watu na anaitwa Ms. Hellen Rafaela Namisi Interview For The Position of Judge of the High Court

Kundi la watu wanaume na wanawake wamesimama na mikononi mwao wamebeba kitu kinakaa kitabu ama zawadi na wanaonekana kuwa wamefurahia sana, ilihali kunao wawili wao ambao wamevalia nguo ambazo ni za graduate na wanaonekana kuwa wote wana furaha.

Watu tofauti wako kwenye chumba, wanaonekana kutumia tarakilishi, kuna ambaye amevalia barakoa na shati nyeupe, kuna aliyevalia barakoa nyeusi na koti, kuna mwingine amesubiri kushughulikiwa. Ni chumba ambacho kuna vitu mingi tofauti zinaendelea.

Kundi la watu ambao wamekusanyika, katika mstari wa mbele kunao walioketi. Mstari wa nyuma kunao waliosimama ambao wengi wao wamevalia shati nyeupe. Hapo kuna maandishi ambayo yameandikwa The Judiciary Tribunals Specialised Court For faster and Effective Dispute Settlements ambayo ni ya rangi ya ...

Kundi la watu ambao wamejikusanya mahali hapa. Kunayo mwanamke ambaye amesimama, amevalia shati nyekundu na ishara ya Kenya, imeandikwa Kenya Airways. Mkononi amebeba chupa. Amesonga na amevalia miwani. Kuna watu tofauti tofauti, wanawake, wanaume ambao wako kwenye shughuli zao na wanasubiri kilichowaleta hapa.

Rais aliyepita wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaonekana ameshikilia Bibilia kando ya wanawake wawili ambaye mmoja amevalia nguo nyeusi na mwingine amevalia nguo nyeupe. Nyuma yake kuna kundi la watu ambao wamejazwa na furaha na wanamshangilia.

Katika uwanja wa kucheza mpira ambapo kunayo nyasi na wachezaji watatu, mchezaji mmoja ambaye ako karibu na mpira na ameruka juu sana. Aliye nyuma yake ni mwanaume fulani ambaye amevalia vazi la bluu, naye pia anaonekana kufuatilia mpira. Naye kunaye mwingine aliye mbali sana nao lakini ako nyuma yao ambaye pia anaonekana kufuatilia huu mpira na wote wanacheza.

Hili ni kundi la watu ambao wamejazwa na furaha. Wamenyosha mikono yao juu huku wakishangilia. Wameubeba bendera ya Kenya ambayo ina rangi nne, nyeusi, nyeupe, nyekundu na njani. Hii ni bendera ya Kenya.

Mkutano huu wa watu watano, ambao wawili wamevalia shati nyekundu na longi nyeusi. Mwanaume mmoja anaonekana amesimama akiwa amevalia koti, kuna mwanamke ambaye ameketi, na kando ya mwanamke huyo, kuna mwanaume ambaye anamtizama huyu ambaye amevalia koti, ambaye anaongea. Wanaonekana kuongelea swala la certificate ya kuzaliwa na kifo, ambayo inaonekana kuwa ni muhimu kwa maisha ya binadamu.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto anakutana na kundi la watu ambao wengi wao wamevalia sare na wengine kuvalia koti. Watu hawa wamefurahia kukutana na rais na wanasalimiana kwa furaha huku wakitazamana kwa macho ya furaha.

Kuna mtu ambaye ameketi kwenye kiti. Mkononi ameshikilia makaratasi yaliyoandikwa na yanakaa risiti. Amevalia nguo ya buluu na kwenye mikono pia amevalia vitu. Ameketi kwa foleni.